Hapa ni shambani ambapo tunaona mahindi mingi ambayo yamekomaa na hata kuweza kukauka. Mahindi haya ni mengi na yamezaa vizuri na yako karibu kuvunwa.

Hizi ndizo zimekoma sana ikiwa kwa mti, imeweza kupasuka katikati ata kama hazijeiva sana. Jamaa huyu anajaribu kuzikagua akiziangalia.

Mama huyu amesimama kwa shamba yake akiwa amevaa shati nyeusi na skati nyeupe. Kando yake ni mmea aina ya ndizi ambao ikona migomba imezaa.

Hii ni ndizi ambayo yamevunwa na yanaonekana kwamba yanaelekea kuiva vizuri. Ndizi hizi zimesanywa pamoja ili yaive haraka.

Tunaona mama ambaye amevalia koti nyeupe akijaribu kumwaga maziwa kwenye mtungi fulani huku ame chuchuka na gunia.

Hapa tunaona ng'ombe ambayo inakamuliwa wakitumia mashine ya kisasa wanaweka kwa matiti yao kisha wanatumia stima kuikama ng'ombe hiyo. Hapo kuna wahudumu wawili wanao shughulikia hawa ng'ombe.

Mwanamke huyu anaonekana akijaribu kukama ng'ombe ambaye amefungwa miguu anaonekana kutabasamu sana akifanya tendo hilo kuonyesha kwamba anafurahia anachokifanya.

Ninaona mhudumu wa pikipiki akiwa na kitabu mkono akirekodi yale maziwa ambayo yamewekwa kwenye ule mtungi ambaye yeye mwenyewe ameweza kununua kwenye mkulima huyo.

Naona maziwa yakiwa kwa vibuyu, ambayo yametoka kukamuliwa kutoka kwa ngombe wakati huo. Wanatumia teknologia ya mashini kukama ngombe hawa.

Hapa tunaona ng'ombe ambayo imejengewa zizi, ng'ombe hii inalishwa chakula yake kwenye mabati na pia kuna vibuyu mbili na kijiko iliyotumika kuchimba hapa.

Naona mgomba wa ndizi mingi zimepangwa chini, mtu huyu ameubeba mmoja wao na anajaribu kuweka kwenye gari lililo egezwa kando yake.

Hapa tunaona mmama ambaye ame simama kando ya shamba, akiwa ameshikilia migomba mikubwa ya ndizi, huku akionyesha tabasamu na furaha kwenye uso yake kutokana na mazao haya.

Kuna lori kubwa lenye tangi ya maziwa na kando yake ni mtu mwenye baiskeli ya bodaboda amebeba pia mtungi ya maziwa ambao wanapekeka katika nyumba ya maziwa .

Hapa ni mahabara ambapo tunaona mhudumu akijaribu kuchanganya na kupima aina tofauti tofauti ya kemikali, kwa meza pia ako na vyombo vingine atakayotumia kuchanganya haya.

Migomba hii ya ndizi yamelalishwa chini yakiwa yamechunwa kwenye miti, pia wametandika matawi chini yake na kando kando yake, watu hawa watatu wanaonekana wakikagua hizo ndizi.

Hizi ni migomba mengi sana ya ndizi ambayo yanakomaa. Yamechunwa na kupangwa kwa laini na yanaonekana kuwa yalizaa mandizi mingi sana, na yapo tayari kusafirishwa.

Hapa ni mahali ambapo imejengwa na kuwekwa maji na dawa , ili ngombe yalete yaogelee hapo ndio iweze kutoa wadudu kwa mwili.

Naona mzee ambaye amevaa shati ya buluu, kofia nyeupe na miwani akiwa shambani kuliko na ndizi iliyozaa mgomba na imefunikwa na gunia anajaribu kukagua.

Jamaa huyu anaonekana ni kama anakagua mgomba wa ndizi huu, yeye amesimama shambani akijaribu kupekua katikati ya huu matunda.

Naona ng'ombe ambaye anakamuliwa na mtu huyo ambaye ameinama na huku ameeka ndoo katikati ya miguu ya ng'ombe ili aweze kuikama ng'ombe huyo vizuri.

Tunaona nyumba ambayo wameweka ndizi mingi chini sakafuni, kuna chache ambayo ziko kwa trai, na yote zinaoneka zimeiva.

Wamama hawa wanaonekana kupakua chakula kwenye bakuli hizi. Mmoja wao anaonekana kuwa na kijiko na kujaribu kuifinya ili zote zitoshane. Bakuli mbili ni ya rangi ya blue na hizi tatu zikiwa ni ya rangi ya manjano.

Mgomba huu wa ndizi iko katika mti wake ambayo haijakatwa inaonekana kuwa imeshaiva na kukomaa na imebaki tu kukatwa na kutolewa.

Hapa tunaona ndama wawili, mmoja wao amelala akiangalia kando na mwingine amelala vizuri. Huyu wa hii kando anaonekana kuwa na ugonjwa, ama kuna uwezekano hata inaweza kuwa amekufa.

Huyu ni mchuuzi anayeuza ndizi, katika meza yake ameeka ndizi mingi sana huku kwa mkono akiwa ameshikilia kipande kichache yenye anaonyeshana.

Hizi ni ngombe ambazo ziko katika pipa la takataka , ngombe hizi zina kula chakula iliyo huko na inaonekana kuwa ni mahali chafu sana. Ngombe hawa ni wanne kwa jumla.

Mahindi haya yameanikwa chini na tunaona yako kwenye misogoro, jamaa huyu ameshika mahindi moja akidondoa na hii mahindi iko na sehemu ambayo imeharibika.

Hizi ni ndama ambao wako katika sehemu yao tofauti , imetenganishwa na ng'ombe zingine na ni aina ya ndama ya nyeupe na nyeusi yenye inaonekana.

Ng'ombe hawa ni ile ng'ombe ya maziwa mingi ambayo huwekwa. Wao wamejikinga katika kivuli hii cha hii nyumba halafu mbele yao wameekewa maji safi wanafaa wakunywe.

Hapa tunaona watu wawili ambao wanakama ng'ombe.Ng'ombe hii ni ya maziwa mingi. Kulingana na venye iko huku watu kando wakiwa wamesimama wakitizama kinachoendelea.

Tunaona wachuuzi wakiwa sokoni ambapo huwa kuna ndizi mingi kwa meza yao ambayo yameiva. Ndizi hii imepangwa ili wauziwe wateja wataokuja kununua.

Tunaona mahindi yaliyopandwa shambani. Mahindi haya yamevamiwa na wadudu kiwamo kwamba matawi yao yamekatika mno na itaenda kuaribu mazao

Tunaona vijana watatu na mama mmoja ambao wanapiga maharagwe ili kutoanisha maharagwe na uchafu wake. Wanangangana sana kwa bidii maana tunaona ako na mti wengine wakitoa kwa mikono.

Naona ng'ombe ambao wanakula chakula yao kwa sehemu hii ambayo walitengenezewa. Kila mmoja ako na sehemu yake ya kuingiza kichwa na kukula.Ng'ombe hawa ni wa hali ya juu na pia pembeni tunaona chakula yao yaliyowekwa kwenye magunia.

Hili ni shamba la mahidi ambapo kuna mahindi ambayo inaonekana kuivaa. Ilioko hapa mbele ni mahindi ambayo imeharibika ama haikuweza kuiva vizuri kwa sababu iko na vitu mbaya juu.

Hapa ni shambani ambapo kumepandwa ndizi mingi kwenye laini. Upande wa kushoto ni ndizi ambayo hayaja jaa na upande mwingine ni migomba mikubwa ya ndizi ambayo yamekoma na yameonekana kuiva.

Hii ni mahindi iliyoko shambani ambayo yamepandwa. Likona kwekwe na inastahili kupaliliwa ili izidi ipate afya mzuri.

Hii ni mgomba wa ndizi ambayo imejaa ndizi mingi mno na ni kubwa kubwa, imekomaa na iko juu ya mti ikingoja tu ikuje ivunwe.

Hapa ni mahali pa kutengeneza maziwa, tunaona huyu mama akiwa anachunga maziwa na mbele yake amepanga vibuyu kadhaa za maziwa uku akikagua moja kwa moja.

Jamaa huyu anaonekana kupiga dawa ng'ombe huu yakutoa Wadudu kwenye ngozi yake. Yeye amebeba pampu mgogoni iliyojaa dawa na ameweza kujikinga wapi dawa kwa kuvaa barakowa na kitu ya kuzuiya dawa kuingia macho.

Naona wamama ambaoa wengine wamesimama, huku wawili wakiwa wameketi, mmoja wao anaonekana akipima vitu, kwenye ndoo hizo, huku wengine wakitazama kinaco endelea.

Hapa ni shambani na tunaona mzee mmoja akiwa kwenye shamba la mahindi. Yeye amekata mahindi moja na kutoa nguo zao na kuonyesha kwamba imeiva.

Sehemu hii ni mahali ambapo, ng'ombe wengine wameegezwa na kutengenezewa mahali ambapo Wana kula chakula. Kunao watu wanoapita katikati wakijaribu kuiangalia wanyama hawa.

Hapa ni sehemu ya maonyesho ya ukulima na vitu kadhaa, tunaona watu watatu wamesimama pembeni mmoja wao akiwa kando kuwaelezea baadhi ya bidhaa ambazo yeye anaonyeshana na matumizi yake kwa watu hao.

hapa ni shamba ya karatasi wanao ita green house ambapo wamepanda ndizi tofauti ndani yake pia kiwango tofauti tofauti.

Tunaona mwanadada ambaye amevaa aproni na mgongo amebeba pump iliyo na dawa ambayo anajaribu kunyinyizia ng'ombe wakiwa wameekwa foleni kule zizini ili dawa hii itoe vidudu kwa ngozi yao.

Huu ni shamba ambayo wamepanda ndizi ya aina mingi katika laini, shamba hili laonekana kuwa safi na kwamba imepaliliwa haina kwekwe hata moja.